Mama mpya aliyevaa gauni la hospitali anamtazama kwa upendo mtoto wake mchanga aliyelala mikononi mwake. Mtoto huyo aliyevaa kofia ndogo amevingirishwa vizuri kwenye blanketi ya hospitali. Mandhari hii ya chumba cha uzazi inaonyesha wakati wa kipekee uliojaa upendo na utulivu.

Daktari aliyevaa koti jeupe, anatumia kifaa maalum cha chuma kupima usikivu wa mwanamke. Anashikilia kifaa hicho kinachotetema nyuma ya sikio la mgonjwa. Manthari hii ya kambi ya kimatibabu inaonesha shughuli muhimu za uchunguzi wa afya.

Mwanamke ananawa mikono yake kwenye kituo cha umma chenye tanki kubwa jeusi la maji. Mtoto mdogo amesimama kando akitazama kwa makini. Mandhari hii ya eneo la kijiji inaonyesha umuhimu wa usafi wa mikono.

Magari kadhaa yakiwemo gari la samawati na tukutuku yanapita kwa shida katika barabara ya jiji iliojaa mafuriko. Maji ya kahawia yamepanda hadi nusu ya magurudumu na magari yanarusha maji pande zote.

Kundi la wahudumu wa afya wa kijamii wanapewa maelekezo kabla ya kuanza kazi zao. Wamepewa sare na vifaa tiba ilikutoa hudumu za afya za msingi moja kwa moja katika jamii.

Wahudumu wa afya wamevalia mavazi maalum ya kujilinda wakishughulikia mwili wa usalama. Wanaweka dawa ya kuuwa viini ili kuzuia kuenea kwa ugonjwa wa hatari wa kuambukiza.

Wanawake watatu wazee waliovalia mavazi ya kitamaduni yenye madoa ya chui wameketi nje wakijadili. Wanaonekana kuwa wataalam wa miti shamba kwani wanashikilia na kuchunguza mimea ya dawa. Uteo uliojaa miti shamba umewekwa mbele yao.

Mtaalamu wa mazoezi ya viungo anamsaidia mgonjwa katika harakati za kurekebisha mwili. Aina hii ya matibabu yaani physiotherapy ni sehemu muhimu sana ya huduma za afya inayosaidia wagonjwa kurejesha nguvu ya miguu.

Daktari wa meno wa kike na msaidizi wake wanasaidiana kumtibu mgonjwa katika kliniki ya kisasa. Wakiwa wamevalia mavazi ya kitabibu, wanatumia vifaa vya hali ya juu ikiwemo skrini ndogo inayoonyesha picha ya mdomo wa mgonjwa.

Watu watatu waliovaa makoti meupe wanashughulikia vifurushi vikubwa vya rangi ya chungwa yenye lebo ya Zipline. Wanaonekana wako nje kwenye eneo lenye nyasi na miti kwa nyuma.

Mhudumu wa afya aliyevaa barakoa na vifaa vya kujikinga anamhudumia kwa makini mgonjwa aliyelala kitandani. Mgonjwa huyo anapokea msaada wa kupumua kupitia maskii maalum iliyounganishwa na bomba.

Mhudumu wa afya aliyevaa koti jeupe anainama kumhudumia mtoto mchanga aliyelazwa kwenye mapaja yake. Mama anatazama kwa makini wakati mhudumu akimshika mtoto mguu.

Mikono iliyosuguliwa pamoja chini ya maji. Povu nene la sabuni lililojaa mapovu limefunika viganja na vidole kabisa. Kitendo hiki ni muhimu kwa usafi wa kibinafsi na ni taswira ya wazi ya umuhimu wa kunawa mikono ili kuzuia magonjwa.

Mwanaume anayetabasamu anapanga vizuri masanduku ya dawa za mitishamba kwenye rafu. Rafu hizo zimejaa baadhi za kiafya za majina kama Butterfight and Venoplus . Mandhari hii inaonyesha mtaalamu katika duka lake la dawa za asili akiwa amezungukwa na bidhaa zake.

Mhudumu wa afya anampatia mgonjwa matibabu katika kambi ya afya ya kijamii. Kambi kama hizi huleta huduma muhimu za kiafya kama vile uchunguzi na matibabu madogo karibu na wananchi.

Barabara ya mzunguko mjini imejaa mafuriko huku maji ya kahawia ikifunika kila kitu. Gari ndogo la pick-up linapambana kupita katikati ya maji hayo yenye kina likitengeneza mawimbi.

Mhudumu wa afya aliyejitolea anapita katika eneo kubwa lililojaa mafuriko huku amevalia kizibao cha usalama cha rangi ya manjano na buti ndefu. Anatembea kwenye maji machafu yaliyofunika mashamba. Begani mwake amebeba box baridi la buluu ambalo ni muhimu kwa kusafirisha bidhaa muhimu kama vile chanjo.

Mikono ya mhudumu wa afya inaandaa sindano kwa makini. Dawa inavutwa kutoka kwa chupa ndogo, hatua muhimu sana katika utoaji wa chanjo au matibabu. Utaratibu huu ni wa msingi katika kuzuia na kutibu magonjwa kwenye vituo mbalimbali vya afya nchini kwote.

Daktari aliyevaa koti jeupe na taa ya kichwani anamwelezea mgonjwa jambo, huku akishikilia kifaa cha matibabu, mgonjwa wa kike anasikiliza kwa makini. Wako katika kambi ya matibabu yenye shughuli nyingi, ambapo watu wengine wengi wanasubiri kuhudumiwa hapo nyuma.

Umati mkubwa wa wakaazi wakiwemo watoto wanasimama katikati ya vifusi baada ya moto mkubwa. Mabaki ya nyumba zilizoteketea na mabati yaliyopinda yametapakaa kila mahali. Watu wanaonekana wenye huzuni na mshtuko.

Afisa aliyevaa koti jeupe la maabara na barakoa anatoa maelekezo kwa watu wengine ndani ya ngala. Ngala hili limejaa marundo la masanduku na bango la Unicef inaonekana nyuma. Mandhari hii unaonyesha uratibu wa shugli za msaada wa kiafya.

Lori lililopinduka linaonekana kwenye mafuriko makubwa. Hali inayoleta hatari kubwa za kiafya, kando na hatari ya majeraha, kutokana na ajali yenyewe, maji haya machafu huleta tishio la mangojwa ya mlipuko kama vile kipindupindu.

Watoto watatu wanatazama mbele na kutabasamu kwa furaha kubwa , wote wamenyosha viganja vyao ambavyo vimepakwa kitu cheupe kinachonata, wamesimama pamoja chini ya mti na nyuso zao zimejaa uchangamfu na bashasha.

Mtoto mdogo wa kike, anapiga hatua zake za kwanza akitumia nondo za mazoezi huku uso wake ukiwa umejawa na tabasamu la furaha, watu wazima wawili mwanaume na mwanamke wanamuongoza na kumsaidia kila hatua.

Chupa kubwa ya plastiki iliyojaa kinywaji cha miti shamba cha rangi ya kahawia imewekwa nje kwenye bustani. Label yake inaonyesha jina la bidhaa ARORWET kutoka kwa HARRIET BOTANICALS.

Wahudumu wa afya wanaonyesha jinsi ya kunawa mkono ipasavyo kwenye kituo cha uma huku afisa wa usalama akitazama. Hii inaonyesha jinsi serikali inavyoratibu idara zake kukabiliana na changamoto za kiafya.

Mkono uliovalia glovu nyeupe unashikilia kwa pamoja chupa ndogo ya dawa na sindano. Kwenye lebo ya chupa neno, "Chanjo" limeandikwa. Vifaa hivi vya kitabibu vipo tayari kwa ajili ya utayarishaji wa chanjo katika mazingira safi na salama.

Mhudumu wa afya aliyevaa barakoa anainama kumchoma mtoto mdogo sindano ya chanjo mkononi. Mtoto huyo ameketi kwenye mapaja ya mama yake ambaye anamshikilia kwa makini wakati wa zoezi hilo.

Viongozi na wanajamii wamekusanyika kusherehekea uzinduzi wa kituo kipya cha maji. Msururu wa mitungi ya manjano umepangwa tayari kujazwa maji kutoka kwenye bomba jipya. Mbele ya umati, viongozi wawili wanazindua rasmi mradi huo.

Barabara ya mji imegeuka kuwa mto kutokana na mafuriko makubwa. Maji ya kahawia yenye kina yamefunika kila mahali na kufanya usafiri kuwa mgumu. Mtu alie kwenye pikipiki, gari jeupe, na tukutuku vinapambana kupita kwenye mafuriko haya.

Mwanamke anasimama katika eneo kame na lililoathiriwa na ukame akiwa amezungukwa na mizoga ya wanyama. Ardhi nyekundu imepasuka na miti imekauka. Mizoga ya mbuzi na kondoo imetapakaa chini kila pahali.

Kundi la maafisa wa polisi waliovalia sare zao rasmi, wamesimama pamoja kwa ajili ya hafla. Wote wamevaa barakoa na mbele yao kuna marundo ya magunia meupe ya msaada. Mandhari hii inaonesha tukio rasmi ya kupokea au kugawa msaada wa chakula.

Ndani ya wadi ya watoto wachanga hospitalini. Wauguzi wawili waliovalia sare wanawahudumia watoto. Muuguzi mmoja aliye mbele anamtunza mtoto kwa makini kwenye kitanda maalum, nyuma yake nyuma yake muuguzi mwingine anamshughulikia mtoto aliyendani ya incubator .

Chupa cha glasi ya rangi ya kahawia inaonyesha bidhaa ya virutubisho iitwayo, Easy Iron kutoka kwa kampuni ya, Country Life. Lebo yake inaeleza kuwa kila donge kina miligramu ishirini na tano za madini ya chuma na chupa ina jumla ya vidonge tisini.

Chupa ndogo ya chanjo yenye maandishi, "Chanjo ya Polio", imewekwa tayari kwa matumizi. Kando yake sindano imelazwa na nyuma kuna stethoscope nyekundu. Mandhari hii ya kliniki inaonesha vifaa muhimu vinavyotumika katika kampeni za chanjo za kulinda afya ya umma.

Muhudumu wa afya akiwa amevalia vifaa kamili vya kujikinga, anamalizia kuvaa glovu zake. Amevalia gauni, kofia na barakoa maalum akionyesha hali ya tahadhari ya hali ya juu. Anasimama karibu na meza ya vifaa vya matibabu.

Kundi kubwa la nzige limevamia eneo la mashambani wakiruka angani na kufunika kabisa vichaka. Mwanaume mmoja anatumia fimbo ndefu akijaribu kuwafukuza. Mandari hii yakutisha inoonyesha uharibifu mkubwa unaosababishwa na janga hili la nzige.

Choo cha kisasa kimejengwa na eneo la kunawia mikono katika mazingira ya mashambani. Vitu vya usafi kama hivi ni muhimu sana kwa afya ya umma. Husaidia kuzuia kuenea kwa magonjwa hatari kama vile kipindupindu.

Muhudumu wa afya wa kike, akiwa amevalia barakoa, anatazama kwa makini anapotayarisha sindano ya chanjo. Ameshikilia sindano na chupa ndogo ya dawa. Anafanya kazi hii chini ya hema kubwa katika mandhari inayoonyesha kampeni ya afya kuwafikia wananchi.

Katika kliniki ya meno, madaktari na msaidizi wake wanamhudumia mgonjwa aliyelala kitini. Wote wawili wamevalia vifaa kamili vya kujikinga vikiwemo barakoa, na ngao za uso, wanapofanya kazi mdomoni mwa mgonjwa.

Katika ukumbi mkubwa wenye watu wengi, mhudumu wa afya anampa mwanamke chanjo kwenye mkono. Mwanamke huyo aliyevaa barakoa anashikilia karatasi zake huku akipokea sindano. Mandhari ya nyuma inaonyesha watu wengine wengi wakihudumiwa.

Mtaalamu wa afya aliyevalia koti jeupe na barakoa anakagua kwa makini yaliyomo ndani ya sanduku kubwa la kadibodi. Ameshikilia pakiti ya kijani huku akiwa amezungukwa na rundo la masanduku mengine mengi ya usafirishaji.

Kundi la watu linamtembelea mama mpya katika wodi ya hospitali. Mama huyo aliyevaa mavazi ya kitamaduni ya shanga, amembeba mtoto wake mchanga. Mmoja wa viongozi hao wa kike anazungumza naye kwa ukaribu.

Muhudumu wa afya anampa mtoto mchanga chanjo ya matone kinywani huku mamake akimtazama. Chanjo hii ya kawaida kama ile ya polio ni muhimu sana kwa afya ya watoto wote.

Mkusanyiko mkubwa wa virutubisho vya Vitamini D vya chapa mbalimbali umepangwa kwenye meza nyeupe. Bidhaa hizo zinapatikana kwa maumbo tofauti ikiwemo vidonge, peremende za kutafuna na dawa za matone.

Miale mikubwa ya moto inateketeza kwa nguvu jengo lenye paa la mabati. Moto huo mkali unaruka juu kutoka kwenye paa na madirisha na kuangaza giza. Hii ni manthari ya kutisha ya janga la moto.

Mwanamke anapokea chanjo kutoka kwa muhudumu wa afya, yawezekana ni kwenye kampeni ya afya ya umma. Kitendo hiki cha chanjo ni muhimu sana kwa afya ya watu binafsi na jamii nzima.

Mhudumu wa afya aliyevaa vifaa kamili vya kujikinga anamdunga sindano ya chanjo mwanamke kwenye mkono. Mwanamke huyo anatazama chini wakati akipokea chanjo. Shughuli hii inafinyika chini ya hema wakisubiri nyuma.

Kidole cha mtoto kinawekwa alama ya wino usiofutika baada ya kupokea chanjo. Huu ni utaratibu muhimu sana wa kiafya unaotumika wakati wa kampeni za chanjo za haraiki kama zile za ugonjwa wa polio .